Watu kadhaa wamekusanyika katika eneo wazi, wakionekana kushiriki katika shughuli ya matibabu au chanjo. Mwanamke mmoja, ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa Afya, amevaa barakoa na anashika sindano, akionekana akijiandaa kutoa chanjo. Watu wengine pia wamevaa barakoa, wakionyesha umakini katika Afya ya umma. Sanduku la baridi na vifaa vingine vya matitabu vinaonekana.

Madaktari kadhaa wamevaa mavazi ya upasuaji ya rangi ya samawati na kofia za kijani. Wamezunguka mgonjwa kwenye meza ya upasuaji. Vifaa mbalimbali vya matibabu vinaonekana karibu nao katika chumba; kinachoonekana kama chumba cha upasuaji. Taa kali zimeelekezwa kwenye eneo la mgonjwa. Inaonekana kama upasuaji unafanyika katika hospitali.

Mtoto mdogo amelala juu ya kitanda akiwa amefunikwa blanketi. Mtu mzima amesimama karibu na kitanda akimwangalia mtoto kwa karibu. Kuna mtu mwingine ameketi karibu na kitanda. Inaonekana kama wako katika mazingira ya nyumba au kliniki ndogo.

Mtaalam wa afya anaonekana akimchuguza kijana macho kwa kutumia mashine maalum ya matibabu. Kijana huyo ameinama kuelekea kwenye mashine akionekana kuzingatia maelekezo anayopewa. Mazingira yanaonekana kuwa kliniki au hospitali. kuana vifaa vingine vya matitababu zinavyoonekana nyuma.

Mwanaume anakaa chini akichunguza karatasi zilizo mbele yake kwa umakini huku akishika kalamu. Anaonekana akifundisha au kueleza jambo fulani kwa kundi la watoto waliokaa nyuma yake. Watoto hao wanamtazama kwa makini wakionyesha udadisi na utulivu. Manthari inaonekana kuwa chini ya mti ikionyesha mazingira ya wazi au nje.

Gari la kisasa jeupe ambalo lina nembo ya, Amref Health Africa na Mobile Clinic, lilionekana limeegeshwa. Gari hili lina milango ya kuingilia na madirisha. Kuna mtu anaonekana ndani yake kupitia mlango ulio wazi.

Gari kubwa jeupe lenye nembo ya BEYOND ZERO MOBILE CLINIC likiwa limeegeshwa mahali penye watu. Watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakiwa wamesima au kukaa karibu na gari hilo. Gari hili lina ngazi zinazoshuka kutoka mlango wake likionyesha kuwa linai linaingia.

Gari jeupe limeandikwa beyond zero mobile clinic upande wake likiwa na ishara ya msalaba wa samati na puto za rangi mbali mbali kwenye mlango, watu wachache wanaonekana karibu na gari hilo ambalo linaonekana kuwa kama kliniki inayotembea. Kuna maandishi ministry of health Lamu county .

Gari kubwa jeupe lililoandikwa, beyond zero mobile clinic, limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Watu kadhaa ambao wanaweza kuwa wahudumu wa afya na wagonjwa wamesimama karibu na gsri hilo. Njia nyekundu imeekwa kutoka kwenye mlango wa gari.

Kikundi kimewekwa kwenye viti vilivyopangwa duwara, wakiwa wamevalia mavazi mbalimbali. Baadhi yao wamevalia fulana za rangi ya samawati zenye nembo fulani. Nyuma yao kuna bango refu linaloelekezo ukutani. Likionyesha jina kukuom Health and Wellness Project . Inaonekana kuwa wapo kwenye mkutano au warsha wakijadiliana kuhusu mradi.

Mtu anaonekana akitumia kijiti cha kusafisha meno. Kijiti hicho kiko mdomoni mwake na anaonekana akishika kwa mkono wake. Meno yake yanaonekana yakiwa safi na meupe. Hii inaweza kuwa ni desturi ya kitamaduni ya kusafisha meno katika baadhi ya jamii.

Mtu anaonekana akiwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Huku mdomo wake ukiwa wazi na taa likiangaza ndani. Daktari wa meno ambaye anaonekana amevaa glavu za zambarau, anatumia kifaa kidogo kutibu meno ya mgonjwa. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga akionyesha umuhimu wa usalama, wakati wa matibabu ya meno.

Mwanamke anaonyesha tabasamu nzuri huku akitumia kidole chake kuinua mdomo wake wa juu kidogo. Meno yake meupe yaliyopangika vizuri yanaonekana wazi yakipishana na fizi zake zenye afya. Kidole chake kina kucha iliyopakwa rangi ya waridi hafifu kikiongeza mvuto.

Mikono miwili iliyovalia glavu za rangi ya samawati inashikilia vifaa vya meno. Mkono mmoja unashikilia kioo kidogo cha meno na mkono mwingine unashikilia kifaa chenye ncha kali. Mtu aliyevaa lab coat nyeupe anaweza kuonekana kwa mbali.

Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno. Madaktari wawili wa meno wamevaa vifaa vya kujikinga. Wanamfanyia matibabu. Mmoja wao anatumia vifaa vidogo kutibu meno ya mgonjwa. Hii inawezekana kuwa kliniki ya meno.

Safu nne za dirisha zinaonekana zikionyesha mdomo uliofunguka na meno. Katika picha mbili za juu meno yanaonekana kuwa na mapengo na kutofautiana kwa ukubwa. Kinyume chake, picha mbili za chini zinaonyesha meno yaliyopangwa vizuri na yamejipanga.

Daktari wa meno akiwa amevaa barakoa ya samawati na glovu nyeupe anamhudumia mgonjwa. Ameshika kifaa kidogo cha meno na anaonekana akichunguza kinywa cha mgonjwa. Mgonjwa amelala chini huku kinywa chake kikiwa wazi akipokea matibabu.

Vifaa mbalimbali vya usafi wa kinywa vikiwekwa juu ya sehemu yenye rangi ya samawati. Miswaki miwili, moja ukiwa na rangi ya zambarau na mwingine kijani kibichi. Pia kuna vifaa vingine vya meno vinavyotumika kwa ukaguzi na matibabu ya meno.

Mdomo umefunguliwa ukionyesha meno meupe na fizi. Kioo kidogo cha meno kinaingizwa mdomoni, labda kwa uchunguzi. Mkono uliovalia glavu ya rangi ya samawati unashikilia kifaa hicho. Hii inaweza kuwa sehemu ya uchunguzi wa meno.

Sehemu ya mdomo wa mtu anayetabasamu kidogo. Meno meupe na safi yanaonekana wazi na mdomo inaonekana kuwa na rangi ya asili. Hii inasisitiza afya na usafi wa meno na mdomo. Ngozi inayozunguka mdomo inaonekana kuwa nyeusi ikionyesha uwezekano wa kuwa mtu mwenye asili ya kiafrika.

Wafanyakazi kadhaa wa wazimamoto wameonekana wakitumia mrija mkubwa wa maji kudhibiti moto. Mmoja wao ameshikilia mrija kwa nguvu huku mwingine akimsaidia akielekeza maji kwenye eneo la moto. Moshi mweupe unaonekana ukifuka hewani ikionyesha kuwa kuna moto mkubwa unashughulikiwa.

Watu wengi wanaonekana wakivuka maji yaliyojaa, labda kutokana na mafuriko. Mtu aliyevaa koti jekundu na nembo ya msalaba mwekundu anaonekana akimsaidia mwanamke kuvuka. Maji yanaonekana kuwa machafu na yanafikia magoti. Watu wamekusanyika pande zote za maji.

Ardhi yenye vumbi inaonekana huku takataka zikitawanyika hapa na pale. Katika eneo hili, kuna majengo madogo ya makazi au vibanda viwili. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kuelekea majengo hayo wakiwa wamevalia fulana na rangi ya chungwa ambazo zinaweza kuashiria kuwa wao ni sehemu ya timu fulani.

Kikundi cha wataalum wa matibabu wote wakiwa wamevalia sare nyekundu na barakoa za matibabu wako karibu na ndege. Wawili kati yao wanashughulikia kifaa kikubwa cha matibabu kinachoonekana kama kitanda cha wagonjwa kilichobeba vifaa. Wote wanaonekana wakiwa makini na shughuli zao wakionyesha utayari wa kutoa huduma za matibabu.

Mwanamume mpiganaji wa moto amesimama kwa kujiamini mbele ya lori kubwa jekundu la kuzima moto. Amevalia sare yake kamili ya zima moto ikiwa ni pamoja na kofia ngumu ya manjano na koti la kinga. Uso wake unaonyesha tayari utayari na weledi huku akishikilia vifaa vya zima moto.

Hali ya hewa msituni imetulia ambapo miti mirefu imesimama wima na majani yake yamejaa Tele. Chini ya miti hiyo kuna ardhi yenye mchanga na mawe machache yaliyo tawanyika Kwa mbele. Paa mchanga amelala chini akionekana ametulia kabisa katika utulivu wa msitu.

Mikono inaoshwa kwa kutumia maji inayotiririka kutoka kwenye bomba ndogo lililounganishwa na chomba cha plastiki kilichojaa maji. Chomba hicho kimewekwa juu ya kiti au meza ndogo ya mbao. ikionyesha mpangilio rahisi wa kunawia mikono. Maji yanaonekana yakitiririka kwa kasi.

Mzamiaji amevaa suti nyeusi ya kupiga mbizi na vifaa kamili akionekana akielea chini ya maji. Samaki wa rangi mbalimbali wanaogelea karibu naye wakionyesha uzuri wa viumbe vya baharini. Mwanga wa jua unapenya ndani ya maji ukiangazia mazingira ya chini ya bahari na kuunda vivuli vinavyovutia.

Mzima moto amevalia sare kamili ya ulinzi na kofia ngumu ya manjano. Anapambana na moto mkubwa unaoteketeza jengo. Moto unawaka kwa nguvu ukitoa moshi mwingi na miale mikali inayofunika sehemu kubwa ya jengo. Mzima moto anatumia mrija kumwaga maji au kemikali ya kuzima moto kwenye jengo linaloungua.

Uharibifu mkubwa unaonekana kutoka na upepo mkali au dhoruba. Mabati yaliyopindika na kuharibika yamelala chini kwenye nyasi. Yamezungukwa na matawi ya miti yaliyo katika na majani. Nyuma kuna nyumba kadhaa zinazoonekana zimesimama, ingawa huenda zimeaathirika pia. Mazingira yanaonyesha wazi athari za guvu za asili zilizopita.

Bomba la maji la bluu lenye koki nyekundu linaonekana likidodesha maji tone kwa tone. Chini ya bomba hilo kuna ndoo ya bluu iliyo chokaa iki subiri kukusanya maji hayo. Mazingira ya nyuma yanaonyesha udongo na vitu vingine visivyo eleweka vizuri kuwashiria kuwa bomba hili linaweza kuwa nje au karibu na makazi.

Hiki ni chumba cha maabara chenye vifaa vya kisasa vilivyopangwa kwa ajili ya utafiti au kuhifadhi sampuli. Kuna friji mbili ndefu, moja ikiwa na mlango wa kioo na nyingine ikiwa imefungwa. Zote zimetumiwa kuhifadhi vitu. Karibu nayo kuna meza ya chuma iliyo na mashine.

Tanda maaluma cha watoto wachanga kikionekana kikiwa na vifaa vya kisasa vya matibabu. Taa maalum imewaka juu ya kitanda hicho Ikiashiria matumizi ya matibabu au uwangalizi maalum. Mirija na nyaya mbalimbali zimeunganishwa kwenye kifaa hicho ikionyesha utendaji wake wa kimatibabu.

Muundo unaofanana na kitalu cha kudhibiti unaonekana ukiwa na dirisha wazi linaloonyesha chumba kingine ndani yake. Ndani ya chumba hicho, kuna viti vyeupe vya ofisi na meza vikionyesha mazingira ya ofisi au maabara.

Mtoto mchanga amelala ndani ya kipenyo cha kisasa kinachotumika kutunzia watoto wachanga wenye mahitaji maalum. Mtu mzima huenda muuguzi anasimama karibu na kifaa hicho akimwangalia mtoto. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali labda katika chumba cha huduma ya watoto wachanga.

Maabara yenye vifaa kadhaa vya kisayansi vilivyopangwa kwenye meza. Darubini kubwa imewekwa katikati, ikiashiria shughuli za utafiti au uchunguzi. Nyuma yake kuna vifaa vingine vya maabara, vikiwemo mashine na chombo chenye rangi ya samawati. Chumba kinaonekana kuwa na ukuta wa rangi isiyokolea na madirisha yenye milango ya samawati.

Mfumo wa utoaji damu unaonekana ukiwa na mifuko miwili ya damu ambapo damu inapita kupitia mirija miwili tofauti. Mirija hiyo inaelekea kwenye chombo cha kupima kiwango cha damu kinachoshuka. Damu inaonekana kuwa nyekundu iliyokolea, ikionyesha ni damu halisi. Kifaa hiki kinaonekana kutumika katika utaratibu wa kuongeza damu.

Kifaa cha kisasa cha kupiga picha za x-ray za meno kimebandikwa ukutani kikiwa ana muundo mweupe na wa kisasa. Juu yake kuna kiyoyozi kilichowekwa vizuri kinachoashiria umuhimu wa kudhibiti hali joto katika chumba hicho.

Mfanyakazi katika chumba anafanya usafi au anajiandaa. Chumba kina vifaa vya daktari wa meno. Ikiwemo kiti cha meno chenye rangi ya kijani. Taa ya kichunguzi na vifaa vyengine vya matibabu. Pia kuna sinki ndogo ilio na sabuni au vitakasa mkono ukutani. Nje kuna dirisha linalonyesha mandhari ya miti na mimea.

Kisanduku cha dawa au virutubishi chenye rangi ya chungwa na nyeupe. Kisanduku kina maandishi makubwa HealthAid Vegan Vitamin C pia kimeandikwa Prolonged Release na 60 Tablets Vegan ikonyesha kuwa ni vidonge vya Vitamin C vilivyotengenezwa kwa ajili ya walaji mboga.

Kisanduku chekundu cha dawa chenye jina Profen Ibuprofen suspension kilicho andikwa kwa herufi nyeupe na nyeusi kisanduku kina habari kuhusu dawa hiyo ikiwemo kiwango cha ibuprofen na maelekezo ya matumizi na uhifadhi.

Sanduku la dawa ya panadol advanced linaonekana likiwa na rangi ya samawati na mistari mieusi. Kwenye sehemu ya mbele neno pandol advanced limeandikwa kwa herufi kubwa likifuatiwa na maneno pain and fever. Chini yake kuna maelezo fupi kama vile faster absorbed na gentle on stomach pamoja na idadi ya vidonge.

Muuguzi akiwa amevaa barakoa na sare ya samawati anatoa sindano kwa mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti. Mgonjwa huyo pia amevaa barakoa anaonekana akipokea chanjo au matibabu mengine. Chupa ndogo na vitu vingine vya matibabu vimepangwa kwenye trei karibu na muuguzi.

Mwanamke anachungulia kitanda cha mtoto akimsaidia au kumwangalia mtoto aliyeomo ndani. Ukutani kuna mchoro kubwa ya katuni, ukionyesha mazingira rafiki kwa mtoto. Pia Kuna nambari nne iliyoandikwa ukutani.

Mwanamke anaonekana akimshikilia kwa upole mtoto mchanga ambaye, anapokea chanjo kutoka kwa muhudumu wa afya. Muhudumu huyo amevaa kofia ya rangi ya samawati na anaonekana akichoma sindano kwenye paja la mtoto. Mama anaonekana kuwa na wasiwasi lakini anashikilia mtoto kwa utulivu. Tukio hili linaweza kuwa linafanyika katika kliniki au kituo cha afya.

Mtoto mchanga amelala usingizi mtamu akiwa amefunikwa vizuri. Mtu mzima huenda mzazi au muuguzi anamshika kwa upole kichwani. Inaonekana kama wako hospitani labda katika chumba cha wagonjwa.

Mtoto mchanga amelala chali juu ya blanketi la miraba miraba. Huku mikono ya mtu mzima ikionekana ikimsaidia. Mtoto amevaa nguo ya rangi ya waridi na suruali yenye michoro, na anaonekana kuwa ametulia. Mazingira yanaonekana kuwa ya hospitali au chumba cha matibabu, kukiwa na vitu kama meza ya chuma, na vyombo vingine visivyoeleweka nyuma.

Mkono wa mtu mwenye ngozi ya kahawia unaonekana ukiwa na tone ndogo la damu kwenye ngozi. Kuna eneo ndogo la weupe au rangi iliyopauka karibu na tone la damu. Mkono umevaa nguo yenye rangi ya waridi kwenye sehemu ya kifundo.

Mikono miwili inashikwa chini ya mfumo wa maji unaotiririka. Ikiwa na sabuni nyingi na povu. Maji yanaonekana yakitoka kwenye bomba jeupe lililounganishwa kwenye chombo kikubwa cha plastiki. Ndoo ya plastiki yenye rangi ya samawati na nyeupe imewekwa chini ikikusanya maji yanayotiririka kutoka mikononi. Mpangilio huu unaonyesha umuhimu wa kunawa mikono kwa usafi.

Eneo la kusambaza maji limejengwa kwa rangi ya bluu na lina mabomba matatu ya maji mwanamke amesimama ndani ya jengo hilo akiwa amevaa barakoa na fulana nyekundu mwanaume pia amevaa barakoa na amesimama njee ,akijaza maji kwenye viombo vya majano viombo vingine vya majano vimepangwa kwenye rafu ndani ya jengo.

Mpira mkubwa wa bawling wenye rangi ya kijani kibichi umelala katikati ya pini nyingi za bawling zilizobwagwa. Baadhi ya pini zimeanguka kabisa, zingine zikiwa zimeegemea au baado zimesimama kidogo karibu na mpira. Waya au kamba zinaonekana zikining'inia kutoka juu.

Vifaa vya mazoezi vya uzani vinavyojulikana kama kettlebells vimepangwa kwa ukubwa tofauti. Kila kettlebell ni ya rangi nyeusi na ina mpini wa chuma kwa kushikilia. Uzito wake kila kettlebell umeandikwa juu yake.

Mwanariadha amejilaza kwenye barabara ya riadha yenye mistari myeusi na myeupe akionekana akiwa na maumivu amevaa kaptula nyekundu na viatu vya michezo na mkono wake unaonekana kushika sehemu ya kiuno au mguu. Mwili wake unaonekana kuwa umenyooshwa, ikionyesha uwezekano wa kuwa amepata jeraha.

Baiskeli ya milimani imelala chini barabarani ikionyesha uwezekano wa kuanguka. Mwendesha baiskeli akiwa amevaa kofia ya chuma na mavazi ya kinga. Ameketi chini karibu na baiskeli yake, akishika goti lake, anaonekana kuwa katika hali ya maumivu au uchovu baada ya tukio hilo. Eneo hilo lina miamba na njia isiyo lala, ikionyesha kuwa ni mahali pa baiskeli ya milima.

Mimea yenye majani yenye miuno na nywele laini inaonekana ikikua karibu na ukuta au uso mwingine uliojengwa. Maua madogob ya rangi ya zambarau au samawati yanaanza kuchipua kwenye sehemu ya juu ya shina.

Shamba limejaa mimea yenye majani makubwa na mapana ya kijani kibichi. Baadhi ya majani yanaonekana kuchoka kidogo, labda kutokana na ukosefu wa maji au jua kali. Mimea hii inafunika ardhi nzima ikionyesha ukuwaji mkubwa. Inawezekana mimea hii ni ya mboga za jamii ya mboga au matango kutokana na umbile na majani.

Mimea mingi ya kijani kibichi imefunikwa na mwanga wa jua katika eneo lenye miti. Kwa mbali, mmea moja mkubwa mwenye majani mapana yenye sehemu saba au zaidi unaonekana katikati. Shina lake ni refu na lina rangi nyekundu au kahawia.

Mimea wenye majani makubwa na yenye umbo wa moyo ukiwa umekaa katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Mishipa ya majani inaonekana wazi ikionyesha muundo wake wa asili. Mimea mingine na miti ikionyesha nyuma ikionyesha mazingira ya msitu au bustani.

Shamba dogo limejaa mimea mbali mbali ikiwa ni pamoja na mboga na majani na vitunguu. Mimea mingine ina majani ya rangi ya zambarau. Kuna uzio wa mbao unaonekana pembeni ya shamba. Hiki kinaweza kuwa bustani ya nyumba au shamba ndogo.

Mimea yenye majani mapana na yenye lobu, inaonekana ikiwa kwenye udongo wenye mawe. Majani yana rangi ya kijani kibichi na yanaonekana kuwa na mishipa inayoonekana. Kuna sehemu ya uzio wa mbao na jiwe kubwa, nyuma ya mimea.